Hii picha naona wakimbiaji wawili . Mkimbiaji mmoja anaonekana kufunzwa mbio na mwenzake na mwenye anafunzwa ni mama anaitwa Koech kwa sababu anafunzwa kukimbia amefunikwa uso ili aweze kuenda vizuri. Mwenzake anamwendesha vizuri kwenye mbio.

Huyu ni mtu ambaye anaendesha baisikeli kwenye lami, inaonekana kuwa ni wale watu wanaendanga kukimbia na baisikeli ili wakue washindi.

Hii ni mchoro wenye picha ambayo imechorwa sehemu ya saa. Inaonyesha ni saa ngapi. Inaonekana kuwa inafunza watoto.